Mtu huyu anachuna ndizi yenye iko tayari kwenye shamba. Imevunjika kwa sababu ya upepo ama mvua iliyonyesha. Amevaa vazi yake ya shamba na ameeka miti ambayo inashikilia isianguke.

Mkulima huyu amekuja shambani ili kuona vyenye mimea zake zinamea vizuri. Amelima hapo na ni wakati wa kiangazi kwa sababau hakuna matope na nyasi zimekauka kabisa. Kuna ndizi ambao zimemea hapo mingi sana.

Ndizi hizi ziko tayari shambani na mkulima anafaa kukuja kuzichukua. Unaeza enda kuziuza upate pesa ama unaeza zieka kwa nyumba ziive ndio ukule.

Kuna ndizi mingi ambazo zimeekwa chini hapa. Watu wengi wanaziuza na mtu akitaka kununua anaenda mahali hapa. Kuna watu ambao wamekaa hapo nyuma kwenye wanauza. Kuna kikapu yenye mama mwingine anataka kuzieka ndani.

Shamba hili limekauka na ndizi hizi ziko tayari. Zinataka kuanguka chini zisipotolewa haraka. Zingine zimeanza kuiva na zingine ziko mbichi. Zikipewa muda zitaiva zote na zitakulwa .

Ndizi hizi ni mbichi lakini ukizitoa ndani zimeiva. Unaeza ikula ivo na mtu huyo anaweza zitoa na azitumie ama anaeza patiana kwa sababu ziko karibu kukuwa tayari.

Ndizi hizi ni mingi sana. Zina rangi ya majani na zimepangwa kutoka chini hadi juu. Ziko tayari kutumika kama mtu anaeza zikula, anaeza pika na mafuta na nyanya na akule, anaeza zieka ziive na akunywe nayo chai.

Ndizi hili limeanza kuiva. Ingine ni za kula lakini zingine bado ni manjano. Inaweza ngojea kwa muda kidogo ili zote ziweze kukuwa tayari.

Ndizi zina rangi ya majani na ziko shambani na ziko tayari kutumika. Zinaezapikwa, zinaezauzwa ama mtu anaezazieka ziive ndio azikule. Pia mkulima anaezazieka hapo kwa shamba hadi zikue tayari kukuliwa hivo mbichi bila kupikwa.

Mafuta ya maziwa hutumika kutengeneza siagi inayotumika kupika au kuandaa mikate, ya pili kutengeneza jibini, ya tatu kutengeneza krimu, mwisho inatumika kama vipodozi kwa mfano kupakwa kwa ngozi ya nywele.

Mbuzi ziko kwenye zinalala na zinakaa kwenye zimetengenezwa. Zimeshiba, zingine zimelala chini na zingine zimesimama. Zina rangi tofauti nyeupe na nyeusi. Hapo kando kuna nyasi ambazo watakula.

Mtu huyu anakamua ng'ombe kwa ndoo nyeupe. Ameeka mkono yake kwenye matiti ya ng'ombe na anaendelea. Anapenda kazi yake kwa sababu amevaa vazi ya kazi hili. Amefunga mguu ya ng'ombe yenye ni mnene sana.

Ndizi hizi ziko tayari kuliwa. Zinaeza uzwa, zinaeza pikwa na supu ama unaweza pea jirani yako kama uko na mingi. Hapa wamezieka pamoja ili watu wanataka wanaweza kuja kuzichukua na kuzilipia.

Kifaa hiki hutumika kukamua ng'ombe kwa njia rahisi. Inaekewa muda ambayo inafaa kuwa kwa matiti ya ng'ombe na maziwa inafaa kukamua yenye inatoshana aje. Ng'ombe hizo zinafungwa na hizo vitu zinawekwa kwa matiti yao na maziwa inatoka.

Ndizi hizi zimeiva na zingine ni mbichi. Zenye zimeiva zinaeza kulwa tu hivo hapo kwa shamba na hizo zingine zinaeza pelekwa kwa soko ama zinaeza ekwa ndo zikuwe tayari. Ziko karibu kuanguka chini kwa shamba.

Mtu huyu anataka kukula ndizi hizi mbili zenye zimeshikana. Zimeiva na ni tamu sana. Mtu akikula hizi ndizi anaeza nona na akuwe na afya nzuri sana. Zimeekwa kwa meza na ziko tayari kukulwa .

Mkulima huyu amekuja shambani ili kuvuna alichopanda. Ameshikilia ndizi yake ambazo zimeiva na anaeza zikula hata hipo asipozipeleka kwa nyumba kwa sababu ziko tayari kabisa.

Wamama hawa wanauza ndizi yenye ni tofauti tofauti. Kuna ndogo ndogo na kuna kubwa kubwa. Wote wamefunga vitambaa kwa kichwa na wamevaa nguo yenye rangi tofauti tofauti. Mnunuzi anakuja kununua kwa mwenye anapenda.

Wamama hawa wanaangalia hii ndizi kwa shamba na wanaona ni kama iko sawa wanaweza itoa kwa sababu inaweza anguka na iko tayari. Mmoja amebeba mtoto mwenye amemvalisha viatu na kofia. Kuna watu wako kando wenye wanatembea pia.

Ndizi hizi zenye ziko kwa shamba, zinakauka kwa sababu kuna ukame na hakuna mvua. Kuna pia miti ambazo zimemea hapo kando. Hazitaweza kuliwa vizuri kwa sababu zishaharibika.

Shamba hili lina ndizi mingi sana, kuna zenye hazijakomaa na kuna zenye zimekomaa. Kuna zenye ziko tayari kuchunwa ili kuenda kuuzwa, kupika ama kuwekwa kwa usaidizi tofauti tofauti.

Kwenye hili boma kuna shamba yenye ikona ndizi mingi ambazo zimepandwa. Hapo mbele kuna mbwa iliyolala yenye inasaida kuvamia wezi.

Ndizi hizi ziko tayari na mtu anaeza zikula, anaeza zieka azitumie baadae na pia anaeza pea mtu ama kuuza. Ziko na rangi ya majani na inaonyesha kwamba zipo tayari.

Watu hawa ni wamama na wababa, wanapakua chakula kwenye sahani yenye iko na rangi tofauti tofauti. Watu hawa pia wamevaa nguo zenye rangi tofauti tofauti. Wote ni kama wako njaa na wanaenda kukula.

Mkulima huyu amebeba paipu ambayo anaeka nayo maji, ili ng'ombe hizi ziweze kukunywa. Zimenona na zinalishwa vizuri na kwenye shingo yake wameeka nyororo. Wanawekewa maji hapo ili waweze kukunywa.

Ng'ombe hizi zimekuja kukula uchafu hapa kwa takataka. Vitu vingi vimetupwa hapa pa takataka kama karatasi, kuna besheni, vitu tu vingi ambavyo vimeharibika. Ng'ombe hizi zina rangi tofauti tofauti, kuna nyeupe na kuna nyeusi.

Hili shamba liko na ndizi mingi sana, ziko kila mahali ziko tayari na zinaezatolewa hapa. Zinaezaendwa kuuzwa, kukulwa ,unaeza pea jirani wako ama unaezaweka hadi utake ziive.

Kuna watu wawili hapa, mwenye pikipiki na kuna mwenye anatoa maziwa hizo zenye zimeletwa kwa kuuzwa hapo. Hapo kando wameweka mbao ambayo mtu hawezi pita akienda mahali lazima afuate njia iliyoachwa.

Ndizi hizi hazijatolewa shambani na zimekomaa. Zingine zimeanza kuiva na zingine bado ziko mbichi. Zikiwekwa kwa muda mfupi zote zitakuwa zimeiva na ziko tayari kuliwa.

Mkulima huyu anakamua ng'ombe na mkono wake na pia kuna mwingine huko kando mwenye amevaa nguo ya juu yenye ni nyekundu. Wanaeka maziwa hizo kwa ndoo. Hapo kando kuna watu ambao wamekuja kuleta maziwa na kununua.

Hapa wanauza maziwa na inaitwa Destiny Dairies. Wamechora picha ya ng'ombe na maziwa hapo juu kuonyesha ya kwamba kuna biashara inaendelea hapo Hapo mbele kuna mitungi, kuna watu wengi ambayo wamepanga foleni ili waweze kuhudumiwa na mtu huyo.

Ng'ombe hizi ni za gredi na zina rangi nyeupe na nyeusi kila aina. Zinakula nyasi na maji na zimejengewa kwenye zinakaa na hazitembei.

Watu hawa wanatayarisha ndizi, ili waweze kuuza, kupeleka nyumbani ama kukula. Zimekomaa na zote zina rangi ya manjano. Zikiwekwa vizuri zinaweza kuwa za kuiva.

Ndizi hizi zimeiva vizuri na ziko tayari kuliwa. Mama huyu amebeba zenye anataka kuuza, zingine kwa mkono ambazo amepima. Hapo nyuma yake kuna miti ambayo imemea.

Hii ni mafuta ya maziwa na inatumika kwa njia tofauti tofauti. Kwanza, kuhifadhi siagi inayotumika kupika au kuandaa mikate. Ya pili, kutengeneza jibini. Ya tatu kutengeneza krimu . Mwisho, inatumika kama vipodozi kwa mfano kupakwa kwa ngozi.

Hii ni wakati wa ndizi na wakulima wengi walizipanda. Zimeletwa sokoni ili ziuzwe. Watu wanapata pesa baada ya kuziuza. Zote hazijaiva.

Ndizi hizi zimepandwa na zimemea lakini hazijakomaa bado. Hazijapaliliwa na hapo ndani ni chafu sana. Mkulima huyu ni kama hayuko karibu ama hataki kuzimeesha vizuri.

Soko hili wanauza vitu tofauti tofauti kama ndizi yenye imeiva na yenye ni mbichi. Kuna kitunguu, nyanya na bidhaa mingi za kupika. Zote zimewekwa hapa kwa jumla na mtu anachagua yeyote yenye anataka kununua.

Kwenye hili soko wanauza ndizi mingi sana zenye hazijaiva. Watu wamekaa chini na kuna wenye pia wamesimama. Wanangojea wateja ili wakuje wanunue bidhaa.

Mama huyu amefurahi sana akikamua ng'ombe huyu. Ng'ombe huyu ni mkubwa sana na ina rangi mbili, yenye ni nyeusi na nyeupe. Iko na matiti kubwa yenye inabeba maziwa. Pia kuna kikombe ambayo wameeka apo.

Mtu huyu mwenye ni kijana amebeba ndizi akiieka kwenye gari, kuna zingine ambazo ziko chini na ziko mingi sana, anazipeleka pale ambapo zinahitajika. Hapa ni sokoni na watu ni wengi sana.

Maziwa hili limeharibika wanapopika chai, walikua washaongeza maji, kwa sababu tarehe yake yenye inafaa kutumika imepita na mtu anafaa kuitupa kwa sababu haina haja ya kuitumia.

Ndizi hizo ziko tayari na zimebebwa na gari ili kusafirishwa sokoni. Zinaeza tumika kupikwa ama kupelekwa kwenda kuuza. Zinaeza wekwa pia ziive na zikulwe hivyo.

Wavulana watatu hawa wanapanda ndizi, wamechimba mchanga na tena wameweka hiyo ndizi ambayo wanataka kupanda. Kuna kijana mwingine mwenye ameshikilia hiyo mimea na wengine wanamwangalia, kuna pia pikipiki hapo kando.

Ndizi hizi zimekomaa sana na ziko ready kutumika. Zinaweza kuliwa ivo ama zinaweza pikwa na supu . Unaweza uza pia sokoni ili kupata pesa.

Ndizi hizi ziko sokoni na zimepangwa hadi juu. Watu wanaweza kuja kuzinunua, ili kwenda kupika, kugawa mtu ama kuzieka hadi ziive ndio zikuwe tamu, aweze kukunywa nayo chai ama uji.

Mkulima hatapata matokeo mazuri kwenye shamba hili lake kwa sababu, amekuja na akaona dudu zimevamia mahindi na kuzikulakula. Inaonyesha kwamba hakuna chakula ambayo atapata.

Hapa imetengenezwa ili ng'ombe huyu aweze kulala vizuri na kukunywa maji na pia asiweze kurandaranda na kutoka. Hapa kuna kiangazi na vitu zimekauka sana, hakuna mvua ambayo inanyesha. Kuna mabati ambayo imetengenezwa hapo inayosaidia ng'ombe hilo kama mvua inanyesha.

Mtu huyu amekuja shambani kuchuna ndizi. Ni tamu sana na inaezatumika katika njia tofauti tofauti. Zinawezapikwa hivo na supu ama zinaezaekwa ziive ndio zikulwe. Hapa ni shambani.

Shamba hili ni la mahindi na zimeharibika sana. Kuna ugonjwa ambayo imetapakaa na inaleta madudu kwenye mimea hii, ni kama hazitatoa vizuri.

Ng'ombe hili ambayo imelishwa vizuri na imenona, inakunywa maji kwenye imeekewa. Imefungwa kamba kwa shingo na hapo kando inakamuliwa na mashini ya kutoa maziwa. Hapa imetengenezwa vizuri ili asiweze kunyeshewa.

Hapa wanauza maziwa na kuna mitungi mingi sana hapo nje. Wamechora ng'ombe kwa hiyo nyumba, ili kuonyesha kwamba anafanya hiyo biashara. Amevaa vazi nyeupe yenye ni ya kazi hili.

Ng'ombe hizi zinalishwa nyumbani na si zenye wanapeleka mahali kutembea ndo wakule, wanaletewa maji masafi. Kuna zenye zimesimama na kuna yenye imelala. Ziko na rangi yenye inafanana yenye ni nyeupe na ni nyeusi. Wameekwa kwenye mvua haiwezi fikia.

Hapa imetengwa na mbao ndo hizi ng'ombe zisiweze kupita. Zina rangi nyeupe na zingine zina tofauti. Mkulima huyu amekuja kuwapea maji na hapo kando kuna nyasi na miti ambazo zimemea.

Mkulima huyu anatibu ng'ombe lake lenye iko na rangi mbili, nyeusi na nyeupe. Ni kubwa sana na inalishwa vizuri, ameeka vazi yake vizuri sana na amebeba kitu ambayo anatumia kuimwagia dawa.

Mahindi hizi zimekauka sana na bado ziko kwa shamba. Zikitolewa zinaeza tumika kusiaga ili kupata unga lakini kupika githeri itakuwa ngumu sana kwa sababu zimekauka kabisa kabisa.

Mama huyu mwenye ako na kitambaa kwa kichwa ameshika kiuno kwa shamba, akitazama ndizi zake ambazo zimeiva sana na zimetoka mazao mzuri. Anataka kuzichuna na kuzipeleka sokoni ama nyumbani kuzikula.

Mtu huyu anakamua ng'ombe kwa ndoo. Hajamfunga na ni kama asubuhi kabisa. Hapa kuna kiangazi ju kuna vumbi na hakuna matope. Hapo kando kuna kuni za kupikia.

Ndizi hizi ziko ready kuliwa na ziko na rangi ya majani ziko kwenye shamba na hazijatolewa na mkulima bado, zikitolewa zinaeza tumika kupikwa, kuuzwa ama kuekwa.

Kwenye boma hili wanauza maziwa na huyu mtu mwenye ako na pikipiki na amevaa kofia amekuja kuwekewa hapo kwa hizo vitu zenye amebeba. Hapo kando kuna lori kubwa ambayo limesimama.

Daktari huyu amekuja kuhudumia ng'ombe hili . Ameshamfanyia matibabu na amemfunga na nyororo. Hapo kando kuna maji ambayo inatoka yenye ng'ombe itakunywa, ni kubwa sana na iko na rangi mbili, nyeupe na nyeusi.

Mtu huyu wa pikipiki amebeba mitungi mingi ya maziwa, amezifunga kando kando na ziko nne. Anaiendesha kwenye barabara na mbele yake kuna lori na gari zingine ambazo zinakimbia.

Mtu huyu ameshikilia ndizi kwa shamba na anataka kuzichuna. Amevaa miwani kwa macho ni kama haoni vizuri bila hizo na amevaa kofia nyeupe. Hapo kando kuna mti tena zingine.

Hapa wanaotengeneza maziwa na kuuza. Wanazichemsha kwa meko kubwa na kuna watu wamekuja na gari yenye nyuma yake iko wazi kununua. Mtu huyu amevaa vazi lake la kazi yenye ni nyeupe, kofia na ya chini pia.

Ndizi hizi ziko tayari kutolewa shambani .Kuna kuni ambayo imeekwa hapo ili kuisaidia isianguke chini. Inaweza tumiwa kupikwa, kuuzwa ama unaweza weka iive ndio ukule.

Ndizi hizi ziko tayari na zitaharibika tusipouzwa ama kuwekwa vizuri. Ziko mingi sana na mwenyewe anafaa kuzipeleka sokoni ili apate pesa ama kupeana tu.